Mzee mmoja ambaye amevaa koti nyeupe anakaa kuwapa maelezo wanawake wawili na mzee mmoja waliosimama mbele yake. Mbele aliposimama huyo mzee kuna vifaa aina tofauti tofauti vilivyo juu ya meza.